Eneo la darasa, la wanafunzi wa elimu ya msingi lenye viti na madawati yaliyopangwa vizuri kwa mistari. Pia dhana mbalimbali za kujifunzia kama vile mchoro wa ramani ya dunia vikiwemo sehemu hio.

Maabara ya kisasa inayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, katika kufanya majaribio ya kisayansi. Tafiti hizi huwasaidia wanafunzi kuelewa mafunzo waliyoyapata kwa nadharia.

Eneo la darasa likiwaonyesha wanafunzi, wa elimu ya sekondari wakiwa wamekaa, na kujipanga vizuri katika viti na madawati yao. Sehemu hii ni safi, ikiashiria mazingira mazuri ya kujifunzia.

Maabara ya kisasa inayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari katika kufanya majaribio ya kisayansi. Tafiti hizi huwasaidia wanafunzi kuelewa mafunzo waliyoyapata kwa nadharia.

Wanafunzi wawili, wakiwa katika eneo la maktaba, lililo na vitabu mbalimbali vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Mazingira ya sehemu hii yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Eneo la darasa likiwaonyesha wanafunzi wa elimu ya juu, wameketi vizuri na kwa umakini wakimsikiliza mwalimu, anayefundisha mbele yao. Mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu kwa ajili ya kujifunzia.

Sehemu ya darasa ikiwaonyesha wanafunzi wa elimu ya juu wakijifunza kupitia projekta, ambayo humrahisishia mwalimu katika ufundishaji.

Eneo kubwa lenye meza, na viti vilivyopangwa vizuri, likiwaonyesha wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa wameketi kwa utulivu, wakiendelea kujisomea.

Eneo kubwa lililojaa wanafunzi wa elimu ya juu, waliovaa sare nzuri na kuketi mmoja mmoja, katika meza na kiti chake, wakiendelea na shughuli ya kujifunza.